Madaktari wamevalia mavazi maalumu ya rangi ya kibichi, barakoa, na kofia za kufunika nywele, wakiwa wamezunguka kitanda. Wote wameelekeza macho yao kwenye eneo moja wakionekana kua makini na kushughulikia kwa umoja. Taa angavu inamulika sehemu wanayofanyia kazi, ikionekana kua wako kwenye chumba cha upasuaji.

Mhudumu wa afya aliyevalia mavazi ya rangi ya waridi na barakoa anaonekana akimchanja mtoto aliyeketi kwenye kiti. Mtoto huyu amevaa sare yaa shule na pia amevaa barakoa. Mandhari ya nyuma inaonyesha watu wengine wakiwa katika foleni au wakisubiri huduma huku wengine wakionekana wakijishughulika na shughuli nyingine za kijamii.

Gari hili linaambatana na kliniki ya kusafirishwa inayotoa huduma za afya kwa jamii zilizo maeneo ya mbali. Kliniki hii inavihifadhi muhimu kama dawa, vitanda vya wagonjwa na sehemu ya kufanyia vipimo. Inawasaidia watu wanaoishi mbali na hospitali kupata huduma za dharura na matibabu ya kawaida kama chanjo, uchunguzi wa magonjwa na ushauri wa kiafya.

Mdomo huu unaonyesha mtu alioko kwenye tabasamu pana. Meno yake yakiwa yameonekana kwa uwazi. Meno yanaonekana kua safi, yakiwa yamepangwa vizuri na yanatoa hisia ya afya ya kinywa iliyo bora. Tabasamu hii inaonyesha kua na hali ya kujiamini.

Miti mirefu imesimama kwa wingi kwenye eneo la msitu. Ardhi inaonekana kuwa na majani machache huku mawe madogo yakiwa yamesambaa. Miale ya mwanga inapenyeza kupitia matawi ikionyesha utulivu na uzuri wa asili. Katikati ya mti kuna mnyama mdogo anayefanana na swara akiwa amelala.

Kifaa hiki ni cha kitabibu na kimewekwa juu ya stendi yenye magurudumu manne. Kina nyaya ya skrini inayoonyesha taarifa za kiafya. Husaidia kufuatilia hali ya mgonjwa hospitalini. Kinaweza kusongeshwa kwa urahisi kutoka sehemu moja hadi nyingine.

Hizi ni mbao maalum za kupima uwezo wa macho ambazo hutumika na wataalamu wa afya ya macho. Kila ubao una herufi za ukubwa tofauti zinazosaidia kutathmini jinsi mtu anavyoona kwa umbali. Zinatumika sana hospitalini au kwenye kliniki za macho.

Hiki ni kifaa cha matibabu kinachotumiwa kupima uwezo wa kuona wa mgonjwa kwa kusoma herufi za ukubwa mbalimbali. Herufi zimepangwa kwa mstari kutoka kubwa hadi ndogo ili kusaidia kiwango cha kuona cha jicho moja moja au yote mawili. Hutumika sana na wataalamu wa macho katika hospitali au kliniki za macho.

Watoto wawili wamesimama juu ya kichuguu chenye taka wakitazama makazi duni yaliyojengwa kwa mabati yaliyokauka. Mazingira yanaonyesha hali ya umaskini, huku watoto hao wakiwa na mavazi ya kawaida na nywele zilizopangwa kwa uangalifu. Hali hii inaweza kuashiria changamoto za maisha katika maeneo ya kipato cha chini.

Muuguzi amevaa sare ya buluu, glovu na barokoa kwa ajili ya usalama wa kiafya. Anaonekana akimchanja mwanaume mkononi kwa kutumia sindano. Mwanaume huyo amevaa shati ya mistari na pia amevaa barakoa akikaa kwa utulivu. Meza yenye vifaa vya kimatibabu iko karibu nao ikiwa na karatasi na vifaa vingine.

Wahudumu wa afya wakiwa katika eneo la wazi wanatoa chanjo kwa watoto huku wakisaidiwa na wazazi waliowaleta. Watu hawa wamevaa mavazi ya kazi na wengine waliovaa makoti ya usalama wanaonekana wakishirikiana kuhakikisha kila mtoto anahudumiwa. Mazingira yanaonyesha jamii ya kipato ya chini na shughuli inaendeshwa kwa lengo ya kuboresha afya ya jamii kupitia huduma zake.

Mtungi wa mpira wa pete umetundikwa juu ya mlingoti wa chuma. Wavu umeundwa kwa rangi tatu zinazopendeza nyekundu, nyeupe na buluu. Anga ni ya buluu safi bila mawingu. Hali inayoashiria kuwa ni siku yenye jua na hali ya hewa nzuri. Mtungi huu wa mipira hutumika kwa mchezo wa pete ambao huchezwa sana na hasa huchezwa na wasichana katika shule mbalimbali.

Daktari amevaa koti jeupe huku akihudumia mvulana aliyelala kwenye kitanda cha hospitali akimtazama kwa makini. Mvulana anaonekana kuwa na jeraha au tatizo kwenye mguu na amevaa shuka la rangi nyekundu yenye mistari meupe. Mezani kuna vifaa vya matibabu ikiashiria kuwa huduma ya afya inaendelea kutolewa.

Mkono wa binadamu unaonekana ukiwa na ulemavu uwazi wa ambapo baadhi ya vidole vimepinda visivyo kawaida au kukosa maumbo kamili, ngozi ya mkono huu unaonyesha mabadiliko ya rangi baadhi ya sehemu zikiwa na madoa ya kahawia au nyeupe. Ishara ya hali ya kiafya inayoweza kuhusishwa na majeraha, ugonjwa wa ngozi adhari za muda mrefu kama vile kuungua

Wanamichezo wawili wameshiriki katika pambano kali ya dondi ambapo mmoja amepokea ngumi usoni kutoka kwa mpinzani wake. Uso wa bondia aliyepigwa unaonyesha maumivu makali huku macho yake yakiwa yamevumba kwa nguvu. Glovu nyekundu na ya bluu zinaonyesha tofauti kati ya wachezaji na tukio hili linaonyesha nguvu, kazi na ushindani mkali wa mchezo huu wa ndondi.